Hawa ni mafundi wa umeme wakiwa kazini wakitengeneza miundombinu ya umeme kwenye nguzo za barabara. Mmoja wao yuko juu ya nguzo akitumia ngazi na wengine wawili wako chini wakisaidiana na shughuli hiyo. Kuna nyaya nyingi zilizounganishwa kwenye nguzo kuashiria kuwa hapa ni mahali muhimu pa usambazaji wa umeme. Mandhari ya nyuma inaonyesha barabara yenye shughuli nyingi, magari yakiwemo matatu, na majengo ikiashiria kuwa kazi hii inafanyika katika eneo la mji au jiji.

Kituo cha kupoza umeme chenye miundo mbinu tata ya waya, nguzo za chuma na transformer . Kuna miundo mbinu mingi ya umeme iliyojengwa, inayoonekana ya kisasa na yenye nguvu. Chini, ardhi imefunikwa na mawe madogo meusi. Anga ina mawingu meusi ambayo yanaweza kuashiria kuwa ni hali ya hewa ya mvua au mawingu mengi.

Hiki ni kituo cha kusambaza umeme nchini Kenya kama inavyoonekana kwenye mabango. Kimezungukwa na uzuio wa saruji na nyaya zenye miiba. Kuna nguzo nyingi za chuma na nyaya za umeme. Mbele kuna mabango mawili yenye nembo lake. Sehemu ya ardhi imefunikwa na kokoto na sehemu nyingine imetengenezwa kwa vigae vya matofali. Kuna utepe wa tahadhari wa manjano na mweusi uliowekwa chini kuashiria hatari na kuzuia watu wasiingie.

Hili ni eneo la mtambo wa kuzalisha umeme unaonekana kutoa mvuke mwingi kutoka juu ya majengo. Majengo haya yamezugukwa na mitambo na mabomba. Eneo lote limezegukwa na mandhari ya kijani kibichi yenye milima kwa mbali. Barabara ndogo inaonekana ikipita katikati ya mtambo.

Kituo kidogo cha umeme ambacho kina miundo mikubwa ya chuma na nyaya. Kuna vifaa mbalimbali kama vile transformer vilivyopangwa kwa utaratibu. Chini yake kuna eneo lililowekwa alama ya utepe wa manjano na nyeusi kuashiria ni hatari. Pia kuna majengo madogo na watu wawili au watatu wakiwa wamevalia nguo za usalama wakiendeleza shughuli za ujenzi au ufuatiliaji.

Miti na nguzo za umeme zilizosimama kwenye shamba kubwa la kijani kibichi chini ya anga la blue lililo wazi kabisa. Nguzo hizo zimebeba waya nyingi za umeme ambazo zinaenea kwa umbali mrefu. Nyuma ya nguzo hizo kuna jengo dogo ambalo linaweza kuwa kituo kidogo cha kusambaza umeme. Mtu mmoja pekee umesimama kwa umbali ukionyesha uzuri wa asili. Hii inaashiria jinsi umeme unavyosambazwa kwa maeneo mengine.

Ni nguzo kubwa ya umeme wa msongo wa juu inayotengenwza kqa chuma. Mafundi wawili wanaonekana juu ya nguzo hiyo wakifanya ya matengenezo au ufungaji .Nguzo hii ni sehemu ya miundo mbinu muhimu ya usambazaji ya umeme nchini. Rangi nyekundu sehemu ya juu ya nguzo huenda inatumika kwa ajili ya usalama au alama muhimu.

Huu ni mtambo wa kuzalisha umeme wa joto ardhi ukiwa umewekwa katikati ya mandhari ya asili ya miti na milima. Unaonekana ukitoa moshi au mvuke mwingi kutoka kwenye miara yake ya kupoeza, ukionyesha kuwa unafanya kazi. Tunaona miundo mingi ya viwanda ikiwemo majengo na nyaya zinazoelekea nje. Eneo hili limezungukwa na mimea mingi ya kijani kibichi hasa miti na kwa umbali kuna mabonde.

Minara mikubwa ya simiti ipo kwenye mandhari yaliyong'aa chini ya anga la bluu kwenye mazingi- ma- ma- mazingira masafi ambapo kuna vizio vya simiti vilivyozunguka kichaka.

Ndovu wawili wachanga wapo katika eneo lenye udongo mwekundu. Ndovu aliye mbele anaonekana akiinama na kutafuna matawi madogo. Yule wa nyuma amefunikwa na blanketi la rangi ya buluu na machungwa. Kuna watu kadhaa wakiwa wamevalia sare za kijani kibichi wamesimama kwa mbali ya nyuma ya ndovu hao wakiwa wamezungukwa na miti.

Kundi la vijana wanaume kwa wanawake, wakiwa wamekusanyika nje labda wakijiandaa kwa shughuli ya kusafisha mazingira. Baadhi yao wamevalia glavu na kuna mkokoteni chepe na ufagio karibu nao, vifaa ambavyo vitatumika katika kusafisha. Kwa nyuma kuna jengo ndogo lenye bango afisi ya rais. Hii inaashiria kuwa vijana hawa wanashiriki katika mradi wa huduma za kijamii au wa serikali

Haya ni mazingira yaliyoharibiwa kwa uchafu mwingi, eneo linaonekana kuwa mto au mkondo wa maji uliokauka na limejaa takataka za kila aina ikwemo plastiki karatasi na uchafu mwingine, lina majengo ya mkaazi na miti michache, anga ni buluu na ina mawingu meupe lakini mandhari ya chini ni ya kuhuzunisha kutokana na uchafuzi mkuu wa mazingira.

Kundi la wachezaji wakiigiza densi ya kitamaduni kwenye jukwaa kubwa la ndani. Hali hii inaweza kuwa sherehe au burudani kwa wageni. Wengi wamevalia mavazi ya kiasili, baadhi yao wakiwa na manyoya na mapambo mengine vichwani na miilini mwao. Wanashikilia vyombo vya muziki kama vile ngoma na vijiti. Nyuma kuna viti vingi vilivyopangwa kwa safu, vikionyesha kuwa eneo hilo ni la kukaa watazamaji. Pia kuna ngazi nyekundu inayoelekea juu na sehemu ya jukwaa iliyopangwa kwa mapazia meusi.

Huyu ni kobe anaye tembea kwenye ardhi ya nyasi na mawe madogo. Kobe huyu ana ganda gumu lenye rangi ya kahawia na madoa meusi. Hii inaweza kuashiria umuhimu wa uhifadhi wa wanyama pori na mazingira ya asilia kwa ajili ya watalii.

Kundi la walimu na wanafunzi wakiwa wamekusanyika karibu na mfumo wa kilimo cha bustani, labda shuleni. Mfumo huu unaonekana umetengenezwa kwa kutumia gunia lililojaa udongo na mmea wa mboga, labda mchicha ukiwa ndani yake. Hii inaonekana kama mradi wa kufundisha juu ya kilimo endelevu ua hifadhi ya mazingira.

Kundi la wachezaji sarakasi wakifanya onyesho. Wamevaa nguo zenye muundo wa ngozi ya chui. Watu sita wametengeneza umbo la piramidi huku mmoja amesimama kwa mikono juu ya mgongo wa mwenzake. Nyuma yao wachezaji wengine watatu wameketi wakipiga ngoma. Onyesho linafanyika ndani ya ukumbi mkubwa wenye viti vingi vya watazamaji. Sakafu ya jukwaa inang'aa.

Huyu ni chui, mnyama mkubwa na mwindaji anayepatikana maeneo mengi ya Afrika. Anatambulika kwa madoadoa meusi kwenye ngozi yake yenye rangi ya kahawia au dhahabu. Ni wanyama waliojulikana kwa kuwa na uwezo mkubwa wa kupanda miti na uwindaji wa usiku.

Ni mandhari ya kupendeza ya asili yenye farasi milia mmoja anayetembea kwenye ardhi kame. Nyuma yake kwa umbali kunasimama mlima Kilimanjaro, mrefu zaidi barani Afrika huku kilele chake kikiwa kimefunikwa na theluji au mawingu. Mazingira yanaonekana yenye vichaka na miti michache iliyosambaa. Huu ni umuhimu wa kuhifadhi mazingira.

Eneo lenye uchafu mwingi, ambapo kuna mto au ardhi ya mvua iliyojaa takataka za kila aina, kama vile, plastiki, mifuko, na vitu vingine. Eneo hili linaonekana kutelekezwa na limechafuliwa sana. Nyuma ya eneo hili kuna nyumba na majengo mengine yanayoashiria makazi. Upande wa kushoto kuna daraja, na upande wa kulia kuna miti michache. Anga ni la mawingu meupe na anga la blue . Hii inalenga kuonyesha tatizo la uchafuzi wa mazingira, hasa katika maeneo ya mijini au makazi duni.

Kifaru mmoja akiwa anatafuta chakula kwenye nyasi fupi za kijani kibichi huku zingine zikionekana kukauka. Ana pembe mbili na rangi ya kahawia kidogo. Mandhari ya picha inaonyesha eneo la mbuga au hifadhi ya wanyama ikiashiria huduma za serikali hasa uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa maliasili .

Msafara wa magari mengi ya watalii wakipita kwenye barabara ya vumbi katika mazingira ya wanyamapori yamepangwa kwa mstari mrefu yakionyesha kuwa huenda kuna tukio maalum wanakoelekea. Mengine yyavifaa vya paa vinavyotumika kwa ajili ya kutazama wakiwa wamesimama. Eneo hilo ni kame lilikuwa na nyasi kavu, vichaka vichache na miti iliyotawanyika yote yakionyesha hali ya hewa ya jua na ardhi ya vumbi. Anga ni la blue safi na mawingu machache.

Kundi la watu wanaosukumwa mkokoteni uliojaa mifuko ya takataka kando ya reli. Wanaonekana kuwa karibu na eneo la makazi ya watu wasiojiweza au la kutupia taka. Umoja wa watu hawa amevaa fulana ya rangi ya chungwa, ambaye inaweza kuashiriwa kuwa ni mfanyakazi wa manispaa au shirika la usafi. Mazingira yanaonekana kama ya maeneo ya vijijini au miji midogo yenye miti na misitu kwa unyuma. Hii inaweza kuhusiana na usimamizi wa taka au uchakataji wa taka.

Simba mmoja anaonekana akiwa ndani ya uzio wa chuma, katika hifadhi ya wanyama, au kituo cha uhifadhi. Mtu mmoja anaonekana akiweka mkono wake karibu na uzio huo, kana kwamba anajaribu kumgusa, au kumpapasa simba huyo.

Ni ngiri akiwa amelala chini labda kwa kupumzika kwenye udongo mwekundu. Ana pembe zake ndefu zilizopinda na nywele zake zenye ragi ya kahawia na kijivu. Nyuma yake kuna uzio wa waya na majani makavu kuashiria labda katika mazingira ya kuhifadhi wanyama au bustani.

Huu ni uzio uliojengwa kwenye ardhi ya wazi yenye nyasi na milima kwa umbali. Unajumuisha nguzo za mbao na waya wa chuma unatumika kuweka mipaka au kutenganisha maeneo. Huenda unalenga kulinda eneo fulani kama vile shamba la mifugo au kuzuia wanyama wasitoke au kuingia. Huu ni mfano wa juhudi za usimamizi wa rasilimali asili na uhifadhi wa mazingira ambapo mipaka imewekwa ili kudhibiti matumizi ya ardhi na kulinda maeneo mahususi.

Mwanamume amekaa karibu na chupa za plastiki na madumu ya njano akijaza maji kutoka kwenye bomba. Nyuma yake kuna watu kadhaa waliosimama karibu na nyumba zenye kuta za mabati. Mazingira yanaonekana kuwa na uchafu na maji machafu yanapita. Hii inaashiria shughuli ya upatikanaji wa maji katika mazingira magumu.

Maporomoko madogo ya maji yanatiririka kati ya mawe makubwa katika sehemu ya juu yamegawanyika katika vijito kadhaa vinavyopita katikati ya miamba mikubwa ya rangi ya kijivu na nyeusi, eneo lote limezungukwa na mimea minene ya kijani kibichi ya kuashiria mazingira yenye unyevunyevu na asili, inawezakua sehemu ya hifadhi asili.

Huu ni msitu mnene wenye miti mingi na majani tele, katikati ya miti hio kuna jengo refu la mbao ambo linaonekana kujebgwa kwa mtindo wa kipekee ikiwa limefungwa na mitu au vitu vinavyofanana na miti, inaonyesha mandhari ya asili na ulinzi wa mazingira vyema.

Ndovu mdogo akicheza na ardhi yenye wekundu akijipaka vumbi huku mwingine akipita kando yake. Watu wawili wakiwa wamevaa sare wamesimama nyuma wakimtazama. Nyuma kuna miti na maji machafu katika kidimbwi kidogo. Hii inaeza kuwa katika hifadhi ya wanyama au kituo cha kulea ndovu.

Kundi la punda milia likiwa limetawanyika katika uwanda mkubwa wenye nyasi kavu na miti ya kijani kibichi michache. Wanyama hao wako karibu na njia ya udongo inayopita katikati ya uwanda. Kwa umbali kuna mazigira ya jiji au majengo marefu yanayoonekana.

Uharibifu mkubwa unaosababishwa na mafuriko katika makazi duni, mtu mmija anonekana amesimama katikati ya mabati ya nyuma zilizobomoka, zilizotengenezwa kwa mabati na mbao, maji machafu yenye matope yakiwa yametapakaa kila mahali, mbali kidogo nyingine za aina hio zinaonekan na watu wachache wakiwa wamesimama karibu.

Mfanyikazi ambaye anaonekana kuwa mwanaume akiwa amevaa sare ya kijani kibichi na nguo ngumu ya usalama ya rangi ya chungwa, Anatumia glavu na anachukua takataka kutoka kwenye rundo kubwa lililoko kando ya mto. Amebeba mfuko mkubwa wa kahawia wa kukusanya taka. Nyuma yake kuna majengo yanayoashiria makazi na daraja ndogo la miguu.

Eneo la mtaa wa mabanda lenye uchafu mwingi na hali mbaya ya mazingira. Kuna takataka nyingi ikiwa ni pamoja na nguo chafu, karatasi na vitu vingine vinavyofanya eneo hili lionekane ovyo. Mtu mmoja amelala chini katikati ya uchafu huo. Kwa mbali kuna nyumba za mabati na miti iliyo kavu na nguzo za umeme zinazoonekana kwa mbali. Hii inaashiria shida kubwa ya usafi wa mazingira na maisha duni.

Ni bonde lenye miamba mirefu na migae mingi, kuna mtu mmoja amesimama karibu na mto mdogo au mkondo wa maji uliochini yake amevalia shati la buluu. Eneo hili linaonekana kuwa sehemu ya asili labda mbuga au la uhifadhi wa mazingira lenye miamba iliyochongwa.

Mazingira ya asili yenye maji yanayotiririka kama kijito au maporomoko ya maji yakizungukwa na miamba mikubwa. Pia kuna mizizi ya miti, mimea, na bomba la maji linaloonekana juu. Huu ni mchanganyiko wa mazingira ya asili na miundo mbinu ya binadamu, labda kwenye eneo la hifadhi ya maji au bustani ya asili.

Kundi la watu watatu wakiwa katika shughuli ya upandaji miti. Mwanamke mmoja ambaye anaweza kuwa mwalimu amevaa sketi nyekundu yenye maua meupe na shati jeupe. Ameshika jembe ya kijimba ardhi ili kupanda mti mdogo. Wanafunzi wawili ambao wamevalia sare za shule wamesimama karibu nayo wakitazama. Wanafunzi hao wamevalia fulana nyeusi na sketi zenye miraba. Mazingira ni ya kijani kibishi na inaonekana kuna miti mingine karibu.

Haya ni mazingira yaliyochafuliwa sana. Mto umetawaliwa na takataka huku baadhi ya watu wakijaribu kufanya shuguli zao kama kawaida. Kando ya mto kuna rundo kubwa la taka hasaa mifuko ya plastiki ya buluu. Nyuma kuna makaazi duni yaliyojengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo rasmi. Hii inaonyesha jinsi uchafuzi wa mazingira hasaa katika mito unavyoathiri jamii zinazoishi karibu.

Simba jike ameketi katikati ya nyasi ndefu zilizokauka kidogo akitazama upande wa kulia, zikiwa zimemfunika sehemu ya chini ya mwili wake. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa ya vilima vyenye ukungu ukiashiria uwazi wa bustani la wanyama. Rangi za asili za simba zinachanganyika vizuri na mazingira yake.

Eneo la mtaa wa mabanda ambapo nyumba zimetengenezwa kwa mabati. Kuna mtoto wa shule aliyevaa sare akitembea kando ya mfereji wa maji machafu uliojaa uchafu. Kando yake kuna bata na vifaranga wake wakienda majini. Kwa nyuma kuna mtoto mwingine amesimama karibu na kibanda kingine. Hii inaashiria changamoto za mazingira na usafi katika mitaa ya mabanda.

Wanaume wawili wanakusanya taka za plastiki hasa chupa za maji zilizomwagika karibu na mto au eneo lenye maji. Wanafanya kazi katika mazingira yaliyojaa takataka ambayo inaonyesha juhudi za kusafisha na kulinda mazingira dhidi ya uchafuzi wa plastiki.

Huyu ni ndege aina ya korongo domo njano, ikionyesha kichwa na shingo chake kwa karibu. Mdomo wake ni mrefu na una rangi ya manjano huku sehemu ya uso ikiwa na rangi ya nyekundu macho mekundu pia. Mayai yake ni meupe na nyuma yake kuna mandhari iliyofifia ikionyesha majani na anga.

Ubomoaji wa jengo katika mto karibu na mtaa wa mabanda kwa kutumia mashine ya kuchimba huku watu wengi wamekusanyika ili kutazama ubomoaji wa jengo katika mto huo.

Onyesho la kitamaduni la ngoma katika ukumbi mkubwa wenye viti vya kijani kibichi imejaa watu huku wanawake na wanaume wamevaa mavazi ya kitenge, rangi mbalimbali wakicheza ili kutumbuiza jukwaa.

Ni mandhari ya barabara kuu yenye msongamano mkubwa wa magari katika barabara hiyo Kuna mabasi mengi ya abiria, malori na magari madogo . Upende wa kushoto shughuli nyingi za kibiashara kama vile wachuuzi wakiuza bidhaa zao kando ya barabara huku baadhi ya watu wakitembea. Nyuma Kuna majengo marefu yakionyesha kuwa ni eneo la mji au mtaa wenye shughuli nyingi.

Kizuizi cha reli na barabara ambapo kuna mrundikano wa magari na watu wanasubiri. Matatu kadhaa zimeegeshwa kando na abiria wanangoja. Pia kuna reli ya treni karibu na barabara. Kwa mbele kuna bango lenye maneno karibu katika kituo cha treni cha Pipeline . Inaonyesha shughuli ya usafiri wa umma na utofauti kwa njia ya usafiri.

Eneo la mji lenye shughuli nyingi pengine barabara au kituo cha mabasi chenye majengo marefu upande wa kulia na miti upande wa kushoto. Kuna mabasi kadhaa ya abiria yaliyo simama. Basi kubwa jekundu liko mbele kabisa na linaonekana limejaa abiria. Kuna watu wengi wanaotembea au kusimama karibu na mabasi wakionyesha shughuli za usafiri wa umma. Mmoja wa watu hao ni mwanamke aliyevalia fulana ya njano na suruali nyeusi yenye milia meupe na amebeba mkoba wa rangi ya kahawia mgongoni.

Shughuli za kituo cha mabasi au eneo la abiria jijini ambapo kuna mtu, pengine muhudumu wa daladala ameshikilia bango kubwa lenye namba tatu tatu kwa herufi kubwa nyekundu. Chini kuna orodha ya maeneo mengi yanaonekana kuwa vituo kama vile Utawala. Nauli inaonekana kuwa ni shilingi sabini. Nyuma kuna basi la bluu la abiria, ambalo linaonekana kuwa tayari kuondoka au limefika.

Msongamano mkubwa wa magari kwenye barabara ikiwemo malori, yale madogo hasa mabasi ya abiria maarufu kama vile matatu ikiashiria huduma za serikali hasa usafiri wa umma na imeweza kuonyesha changamoto za miundombinu na msongamano wa magari. Mandhari ya majengo na miti yanaonekana kuwa barabara ya mjini.

Mwanamke amesimama mbele ya uchochoro wa kuuza bidhaa. Amevalia suti ya mazoezi yenye koti la kijani kibichi na suruali yenye mistari mieusi. Nyuma yake kuna jengo refu la ghorofa na kuna watu wengi wakipita barabarani na gari moja limeegeshwa kwa umbali. Upande wa kulia kuna meza yenye miwani ya jua na vitu vingine vinavyoonyesha ni duka la kuuza vitu vya kando ya barabara.

Ni mandhari ya barabara yenye watu na gari dogo jekundu linaloonekana kama matatu linalotumika katika usafiri wa umma, mbele yake kuna mwanaume aliyevaa shati anaonekana kama kondakta au dereva, kwa upande wa kushoto kuna msichana aliyevalia sare ya shule pia kuna majengo na ishara mbali mbali.

Barabara kuu labda ya jiji yenye njia nyingi za magari. Kuna magari kadhaa na pikipiki zikiendeshwa kuonyesha shughuli ya usafiri wa uma na kibinafsi. Kando kuna alama za barabara, nguzo za taa, na miti. Kwa nyuma kuna jengo refu la kisasa, ambalo linaashiria kua eneo hili ni la mji mkubwa. Pia kuna bango lenye maelezo ya mji na vijiji vingine likiwa kwa umbali.

Basi dogo la abiria likuwa limesimama barabarani lina rangi ya zambarau na maandishi ya jina lake na pia namba ya usajili. Kuna watu wawili wamesimama karibu nalo, mmoja akiwa afisa wa polisi aliyevaa fulana ya rangi ya kijani-njano. Nyuma yao kuna majengo ya ghorofa na miti kuashiria mazingira ya jiji. Hali hii ya hewa ni tulivu na anga la jua.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi, inayoonekana kuwa kituo cha basi au sehemu yenye usafiri wa umma. Katikati kuna basi dogo lenye rangi ya angavu za kijani, na mapambo mbalimbali na michoro ya sanaa nyuma yake. Watu wawili wamesimama karibu na basi hilo, upande wa kulia, mmoja akipiga picha. Upande wa kushoto kuna vibanda au maduka kando ya barabara na watu wanatembea. Pia kuna bango lenye namba na bei amoja na majina ya maeneo tofauti ikionyesha njia za matatu.

Magari mawili ya abiria yakiwa yameegeshwa barabarani. Kwenye magari hayo kuna maandishi yanayoashiria njia zake kama vile, Mombasa, Kilifi, na Malindi, ambazo ni miji iliyopo pwani mwa Kenya. Nyuma ya magari hayo kuna majengo yenye mabango mbali mbali ya matangazo, ambayo inaweza kua majina ya kampuni za usafiri.

Mandhari yenye shughuli nyingi za jiji hasa kuhusiana na usafiri wa uma kuna gari dogo la abiria lenye rangi nyeupe lenye mistari ya njano ikionyesha huduma ya usafiri. Upande a kushoto kuna duka la chini yake na duka la dawa linaloonekana wazi. Magari mengine inaonekana watu wakiwa wanatembea au wanasubiri. Upande wa kulia kuna mabasi mengine pia.

Hizi ni matatu za nembo za Kenya zikiwa zimeegeshwa kando ya barabara. Ya mbele ni ya rangi ya machungwa na ina michoro mbalimbali ikiwa na mfano wa utamaduni wa matatu za Nairobi. Watu wanaonekana karibu na matatu hizo wengine wakipanda na kushuka. Nyuma kuna jengo refu au matatu mengine.

Eneo la mji lenye shughuli nyingi ambalo linaonekana kuwa kituo cha mabasi au barabara yenye shughuli za usafiri. Kuna mabasi kadhaa madogo yameegeshwa kando ya barabara. Matatu ya mbele yana rangi nyeupe na mistari ya njano na mabasi mengine yanaonekana nyuma. Majengo kando ya barabara yana biashara nyingi na mabango yanaonesha majina ya maeneo. Barabara inaonekana kuwa na watu wachache na magari yanayongojea. Hii inaashiria hali halisi ya usafiri wa umma katika mazingira ya mjini.

Mandhari ya jiji lenye shughuli nyingi labda jijini Nairobi hapa nchini Kenya. Kuna matatu iliyopambwa na michoro ya buluu na nyeupe iliyosimama barabarani. Watu wanatembea kando ya barabara hiyo akiwemo mwanamke na mwanaume waliovalia koti jekundu wakitembea mbele ya matatu. Mandhari nyuma ya majengo ni mabango ya mabiashara mbalimbali yakiwemo ya mkahawa.

Basi ndogo la abiria lenye rangi nyekundu na mapambo mbali mbali ikiwemo picha kubwa ya simba nyuma yake linaonekana lime egeshwa barabarani katika eneo lenye shughuli nyingi mjini huku majengo marefu yakiwa nyuma na watu wakitembea karibu. Pia kuna bango la matangazo upande wa kushoto.

Shughuli za usafiri wa umma zinaendelea ambapo basi ndogo la abiria linaonekana limeegeshwa au likitembea polepole kando ya barabara karibu na uzio wa chuma. Nyuma yake kuna majengo marefu, miti mikubwa yenye majani mabichi na ishara za matangazo. Upande wa kulia kuna bango kubwa la matangazo linalotangaza namba za simu za mawasiliano. Pia kuna watu wachache wakienda huku na kule na magari mengine yameegeshwa au yakisafiri barabarani.

Katika kituo cha mabasi, kuna matatu ya rangi ya bluu na njano ikiwa na michoro mbalimbali na watu wakiingia au wakishuka. Mbele yake kuna mwanaume aliyevaa shati jeupe akitembea kuelekea barabarani ambapo shughuli ni nyingi yakiashiria kuwa ni eneo la mjini.

Mandhari ya usafiri wa umma nchini ambapo mabasi madogo ya abiria huonekana yakisubiri au yakipakia wasafiri. Matatu ya rangi ya chungwa ina orodha ya maeneo inakoelekea kama vile Starehe, Pumwani na kadhalika. Watu wanaonekana wakitembea kwenye barabara ya waendamiguu na wengine wakisubiri usafiri.

Wanawake wawili wakiwa wamesimama karibu na barabara, mmoja wao anashika bango refu lenye namba kubwa 46,na orodha ya maeneo mengi. Karibu nao kuna basi la abiria na mazingira yanaonekana kuwa ni kituo cha mabasi au mahali ambapo abiria wanatafuta usafiri. Kunaonekana kuwa watu wanaosaidia pia kupata usafiri, na wanatumia bango hilo kuonyesha njia ya basi husika.

Basi la uchuguzi wa umma linaonekana kuwa la kampuni na ni lina nambari 045 na limetengenezwa nchini Kenya. Lipo katika kituo cha mabasi likiwa limebeba abiria na baadhi yao wanaonekana kushuka na kupanda. Kuna watu kataa wengine wanatembea kwenye barabara wakienda kwa miguu, inaashiria maisha ya kila siku ya jiji.

Barabara kuu yenye msongamano wa magari. Upande wa kushoto wa barabara kuna kituo cha mabasi na maduka madogo. Huku upande kulia kukiwa na magari mengi yakiwa yamesimama kwenye foleni. Kuna aina tofauti za magari kama vile malori, mabasi, matatu na magari mengine madogo. Katika umbali kuna majengo marefu na anga inaonekana kuwa ya mawingu. Hii inaashiria shughuli nyingi za usafiri katika eneo la jiji.

Kundi la watu baadhi yao wakiwa wamevalia fulana ya rangi ya zambarau na njano yakiwa yamesimama karibu na basi ndogo katikati ya jiji. Matatu ina maandishi na ishara ya kiti cha magurudumu ikionyesha huduma za usafiri kwa watu wenye ulemavu. Mmoja wa wanaume anashika bango lenye ujumbe kuhusu haki za watu wenye ulemavu. Watu wengine wanazungumza na kuonekana kama washiriki katika kampeni ya uhamasishaji. Mazingira yanafanana kituo cha mabasi au barabara yenye shughuli nyingi.

Haya ni makutano ya barabara katika mji ambapo kuna taa za kuongoza magari. Taa hizo ni nyeusi na zimefungwa kwa nguzo. Kuna nguzo nyingine za simu na mabango ya matangazo yabidhaa kama vile vivo. Kuna jengo kubwa la ghorofa la rangi ya manjano nyuma na kuna gari kubwa la abiria labda basi likionekana kulia chini kuna watu wanaosubiri kuvuka au wakiwa wanapita barabara. Haya ni mazingira ya shughuli za usafiri na maisha ya mji.

Hili ni basi la rangi ya buluu na kijivu. Gari hili linaonekana likiendesha na kutoa moshi mweusi ambao unaweza kuashiria uchafuzi wa mazingira. Kuna abiria ndani ya gari hilo. Kwa mbali kuna matatu nyingine za kijani kibichi na pikipiki zikiwa zimesimama. Miti na majengo marefu yanaonekana nyuma. Hii ni shughuli ya usafiri na uwauma katika mazingira ya mji.

Barabara kuu ikiwa na magari machache yanayoendeshwa, juu ya barabara hiyo kuna daraja la kupita kwa miguu, ambalo lina rangi ya kijani, kiblue . Upande wa kushoto kuna baadhi ya watu na mabasi, na upande wa kulia kuna matangazo makubwa ya biashara. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya mawingu, hii inaashiria miundo mbinu ya barabara inayojumuisha njia za magari, na vivuko vya watemba kwa miguu.

Hii ni barabara kuu iliyojaa magari aina mbalimbali kama mabasi, malori, na magari madogo. Kuna watu wanaotembea kando ya barabara, baadhi yao wakiwa wamesimama kwenye vituo vya mabasi, au maeneo ya biashara. Barabara inaonekana kuwa na msongamano wa magari.

Magari yamesimama kwenye barabara karibu na daraja la chini, kuna gari jeupe, jeusi, na sehemu ya gari jekundu. Daraja hilo lina rangi ya njano na kuta zake zimechafuka. Pia, kuna bomba linaloshuka upande wa kulia wa daraja hiyo.

Ni eneo la kituo cha mabasi ambapo gari la umma lenye rangi ya angavu limepambwa na michoro mbalimbali likiwa limepaki barabarani. Mbele kuna ishara na majina ya maeneo mengine ikionyesha njia na nauli. Watu kadhaa wako kwenye eneo hilo , wengine wakitembea na wengine wakisubiri usafiri. Mazingira yanaonekana kuwa na shughuli nyingi.

Eneo la barabara lenye shughuli nyingi katikati ya jiji, ambapo kuna magari mengi ikiwemo mabasi na magari madogo, huku watu wengi wakitembea na kusubiri usafiri. Pia kuna maafisa wa trafiki wakiwa wamevalia sare zao za kazi na fulana za rangi ya kijani njano, wakisaidia katika kuweka usalama barabarani.

Barabara yenye shughuli nyingi labda katikati ya jiji. Gari la abiria lenye rangi ya kijani na michoro ya kupendeza limeegeshwa kando ya barabara. Kuna watu wawili wakiwa wamesimama karibu na gari, mmoja ameshika bango la kuielekeza abiria. Kwenye bango hilo kuna nauli ya shilingi ishirini na maelezo ya njia mbalimbali. Kuna majengo marefu kando ya barabara na watu wengi wanatembea kwenye barabara hiyo wakienda kwa shughuli zao. Hii inaonyesha shughuli ya kawaida ya usafiri wa umma.

Kituo cha mabasi au daladala kilicho jirani na majengo ya makazi. Magari hayo kadhaa zikiwemo ndogo na kubwa zimepaki mahali hapo. Daladala nyingi zina mwonekano wa kipekee na zimejaa rangi tofauti baadhi zikiwa na nembo ya nganya . Nyuma ya kituo kuna majengo ya makazi na miti mingi.

Maafisa wawili wa polisi wa trafiki wanaelekeza magari na watu barabarani. Kuna msongamano wa magari unaoonekana ikiwemo gari dogo jeusi na gari jeupe pamoja na mabasi ya abiria. Hizi ni huduma za serekali za kidhibiti usafiri wa umma na usalama barabarani.

Eneo la kituo cha matatu, au daladala, kuna matatu kadhaa zilizosimama ikiwemo matatu ya rangi ya machungwa na kijivu. Watu wamesimama karibu wakionekana kusubiri gari au kutafuta huduma za usafiri, kituo cha mafuta kinaonekana nyuma yake.

Kundi la watu wakiwa katika eneo la kusubiria usafiri wa uma, na kuna mabasi mawili yaliyosimama nyuma yao. Baadhi ya watu wameshika mabongo, mojawapo likiwa na namba 32 , ambayo inaeza kua namba ya njia ya basi. Hii inaashiria msongamano au utaratibu wa kupanda mabasi, labda katika kituo cha mabasi jijini.

Basi dogo limesimama kando ya barabara katika mazingira ya jiji. Kisha abiria wanaonekana wakipanda na kushuka na kuna wengine ambao wanatembea kando yake. Kuna majengo marefu nyuma, yaliyoonyeshwa kuwa hii ni eneo la biashara au mjini.

Magari yanapishana kwenye lami yenye daraja la kupita juu ambapo kando yake kuna barabara ya kupita chini yenye watu wanapita na magari pia yanapita hapo chini.

Eneo la ndani labda katika jengo la makaazi ambapo ngazi zilizo na kioo cheupe na mpaka mweusi zinaonekana upande wa kushoto. Chini yake kuna pipa kubwa la buluu na begi nyeusi ya takataka. La nguruo ni wa chuma au uliopakwa rangi ya buluu imefungwa na kuna kamba au wazi zilizoninginia ukutani juu yake. Ukuta wa rangi ya dhahabu unaonekana katikati na upande wa kulia. Sakafu inaonekana kuwa ya mbao au vigae vya rangi ya dhahabu kahawia.

Lori kubwa la kijani ambalo linaonekana kuwa limebeba mizigo. Kuna watu wawili wameketi juu ya mizigo hiyo kwenye pala lori. Kuna maandishi na namba ya simu 0722-383500, yameandikwa upande wa juu wa lori. Nyuma kuna majengo ya mji yakiuwemo ya biashara, kama vile duka la mathai.

Huu ni mfumo tata wa mabomba makubwa ya rangi ya blue yaliyopangwa kwa usawa. Yameunganishwa na valve nyingi na viashiria vya shinikizo ambayo vimetumika kudhibiti mtiririko na kupima shinikizo la maji au gesi iliyo ndani. Unaonekana kuwa sehemu ya miundombinu mikubwa, pengine usambazaji wa maji, usimamizi wa taka au hata usafirishaji wa gesi au mafuta. Inaashiria umuhimu wa udhibiti wa ufuatiliaji sahihi wa vinywaji vinavyopitia mle ndani.

Ni mfumo ya kuchuja maji au pampu ya maji. Kuna pambu mbili kubwa zenye rangi ya njano zilizounganishwa na mabomba meupe na vichujio vikubwa vya buluu, inaonyesha jinsi maji husambazwa na kutolewa katika mazingira fulani labda nyumbani au katika biashaara ndogo ya kuuza maji ya kunywa. Mabomba na pampu zinakaa kwenye meza ya chuma.

Mazingira ya nje ambapo kuna mita ndogo nyeusi ya maji iliyowekwa juu ya jiwe. Bomba la maji linaunganishwa na mita hiyo na kisha kuingia ukutani. Nyuma yake kuna ukuta uliotengenezwa kwa mabati ya rangi ya hudhurungi na kijivu yaliyochakaa na kuonyesha dalili za kutu. Ukuta huu unaonekana kuwa sehemu ya nyumba au kibanda kilichojengwa kwa bati. Chini kuna udongo mkavu wenye majani na nyasi chache zilizokauka zikionyesha mazingira ya nusu jangwa au eneo lililozimwa sana.

Maji safi yanatiririka kwa nguvu kutoka kwenye bomba la zamani la kutu na kuangauka chini kwenye nyasi na mimea iliyo na majani mapana na mimea mingine mingi ya kijani inayozunguka eneo hilo. Miale ya jua inaonekana kuangazia eneo hilo na kufanya maji kung'aa.

Chumba kilicho na pampu za maji za ndani zilizo pangwa kwa mistari na zime unganishwa na mabomba makubwa ya bluu kisha kuna mtu mmoja anaye fanya kazi au anaye zi kagua. Vifaa hivi hutumiwa kusambaza maji au kwa matumizi mengine makubwa.

Matanki mawili meusi ya kuhifadhi maji yaliyowekwa juu ya sakafu iliyotengenezwa kwa vigae, kuna mabomba ya kijani yanayounganisha matanki hayo. Mabomba haya yanaonekana kama mfumo wa kusambaza maji kutoka matanki hayo, hii inaashiria mfumo wa kibinafsi wa kuhifadhi na kusambaza maji, labda kwa matumizi ya nyumbani au kwa biashara ndogo.

Rundo kubwa la takataka zilizotupwa ovyo katika eneo la wazi likiwa limetapakaa chini. Taka hizo ni mifuko ya plastiki ya rangi tofauti kama vile bluu, njano na nyekundu, nguo za zamani, mabaki ya vyakula na vitu vingine. Nyuma kuna ukuta wa matofali na udongo wenye mimea michache iliyochipuka. Mazingira yanaonekana machafu na yasiyopendeza yakionyesha tatizo la usimamizi wa takataka au utupaji ovyo katika eneo hilo.

Safu ya mabomba matano ya maji yaliyopangiliwa kwa usawa kwenye chumba yakiwa yametokeza juu. La pili kutoka kushoto linaonekana likidondosha maji na kuna mipira ya kuunganisha njia ya maji kwenye mabomba matatu ya kwanza na moja ya njia hizo ikiwa imeunganishwa na bomba la pili. Mandhari ya nyuma yanaonekana sehemu ya ardhi iliyo wazi ikiaashiriwa kuwa mabomba haya yanaweza kuwa sehemu ya mfumo wa usambazaji wa maji nje, labda katika eneo la umma au la kilimo.

Udongo mwingi uliopandwa na mabomba ya maji au waya wa umeme. Udongo huu unaonekana umetolewa kutoka ardhini labda kwa sababu ya kazi ya kuchimba mtaro wa maji au wa umeme. Inaonekana kama kuna mradi wa ujenzi unaoendelea katika sehemu hii.

Maji safi yanatiririka kutoka kwenye bomba la chuma na kuingia kwenye tanki au birika la mawe lililofunikwa na ukungu. Hii inaashiria kuwa limekuwa hapo kwa muda mrefu. Nyuma yake kuna nyasi ya kijani kibichi zilizoangazwa na jua.

Haya ni mabomba kadhaa makubwa ya plastiki ya rangi ya bluu yakiwa yamewekwa kando ya barabara tayari kwa matumizi. Mabomba haya yanaonekana yakitumika katika mradi wa usambazaji wa maji au usimamizi wa taka. Nyuma kuna miti ya kijani kibichi mirefu inayoonekana kwa mbali.

Majengo ya makazi yakiwa na matanki ya maji juu ya paa. Matanki hayo yenye rangi nyeusi yakiwa yamewekwa juu ya jengo kubwa la ghorofa ambalo linaonekana linafanya kazi kama chanzo kikuu cha usambazaji wa maji kwa majengo mengine. Utegemezi wa matanki hayo unaweza kuonyesha changamoto za upatikanaji wa maji ya uhakika. Mandhari ya jiji inaonekana kwa umbali.

Mrundiko wa udongo wenye matope labda umefukuliwa, ndani yake kuna bomba la maji lenye rangi ya kijani kibichi likipita katikati. Hii inaweza kuashiria kazi ya ujenzi wa miundombinu ya maji, kama vile kusakinisha mabomba mapya au kukarabati yaliyopo. Bomba hilo linaonekana linafuata mkondo wa ardhi iliochimbwa.